Ndama wawili wa rangi nyeusi na nyeupe wamejilaza kwenye udongo labda kutokana shibe au ili kuota jua. Ndama hawa wanaonekana kuwa na afya njema ya mwili.

Mwanaume ambaye amesimama karibu na ng'ombe mweusi na mweupe ndani ya banda au zizi la ng'ombe. Amevaa fulana nyeupe, suruali ya jeans na buti nyepe za mpira na anaonekana kuwa katika mazingira ya ufugaji wa maziwa.

Mwanamke aliyekaa chini kwenye ardhi ya udongo katikati ya shamba la migomba. Anamenya matoke mabichi na maganda yamewekwa kando huku matoke yaliyomenywa yakiwa kwenye chombo kinachoonekana kutengenezwa kwa majani ya migomba au nyenzo asilia.

Rundo kubwa la malisho ambalo linaonekana kuwa mtama uliokatwa na kukaushwa, unaotumika kama chakula cha mifugo. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na rundo hilo, huku mmoja akiwa juu ya rundo akitumia jembe akionyesha shughuli ya maandalizi, au ujenzi wa rundo la silaji.

Mtu mmoja anaonekana akikamua ngombe kwa mikono, huku ngombe wengine wakiwa wamefungwa kwenye vibanda maalum vinavyotumika kwa ufugaji wa ndani. Mfumo huu wa ufugaji unalenga kuongeza uzalishaji wa maziwa, kwa kupunguza nishati inayotumiwa na ngombe kutafuta malisho, na pia kuwezesha usimamizi rahisi wa mifugo.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika kishanda kikubwa cha ndizi, ambazo baadhi ni mbivu na nyingine bado mbichi. Ndizi hizi zinaweza kuwa ni matoke, ambazo ni aina ya ndizi zinazotumika kama chakula kikuu, katika nchi tofauti.

Ng'ombe wengi walio na rangi nyeusi na nyeupe kwa kichwa, wanaonekana wakila nyasi kutoka kwa zizi yao. Kuna mifuko ya chakula cha mifugo ikiwa na maandishi, chakula cha maziwa.

Wanaume wawili waliovalia nguo nyeupe za maabara, kofia za nywele na barakoa, wakifanya kazi katika kile kinachoonekana, kuwa kituo cha kusindika maziwa au kiwanda kidogo cha chakula.

Mwanaume anayemwaga maziwa kutoka kwenye mtungi mkubwa cha chuma kwenda kwenye chombo kingine labda kwa ajili ya usafirishaji au usindikaji zaidi. Anaonekana kuwa katika eneo la wazi lililozungukwa na mitungi mingine ya maziwa kuashiria shughuli za kilimo cha maziwa.

Ndani ya zizi la ng'ombe, kuna ng'ombe mmoja mkubwa mweusi anayeonekana akikamuliwa na mtu mmoja aliyechuchumaa chini yake. Maziwa yanaonekana yakiingia kwenye ndoo ya chuma.

Mwanamke akiwa kwenye shamba la migomba akijiandaa kwa ajili ya kuuza ndizi. Mwanamke huyu amezungukwa na ndizi nyingi ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya usafirishaji, huku baadhi zikiwa bado zimeunganishwa kwenye shina la mgomba.

Shamba la ndizi au shamba la migomba, linaonekana kuwa ni shamba ndogo lililoko karibu na chanzo cha maji. Migomba midogo inaonekana ikikua kwenye ardhi iliyolimwa na migomba mikubwa iliyokomaa inaonekana nyuma.

Ng'ombe akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine ya kukamulia. Mashine hiyo imeunganishwa kwenye chuchu za ng'ombe ikionyesha mchakato wa kisasa wa kukamua maziwa katika shamba la ng'ombe.

Ndani ya banda la kisasa la kufugia ng'ombe wa maziwa ambapo ng'ombe wengi wamepangwa kwenye vibanda vya kulishia. Watu wawili wanaonekana wakisimama katikati ya banda wakionyesha ukubwa wa shamba na uwezekano wa usimamizi wa shughuli za ufugaji.

Mkulima akimnyunyuzia dawa ng'ombe kwa kutumia pampu ya kunyunyuzia ili kudhibiti vimelea. Amevaa mavazi ya kujikinga ikiwemo suti ya manjano na kofia na anatumia pampu ya kunyunyuzia yenye rangi ya manjano na buluu .

Watu kadhaa wakiwemo wanawake na wanaume, wakifanya kazi karibu na rundo kubwa na karanga au njugu zilizovunwa. Wanaonekana wakishughulikia karanga hizo labda wakizichambua ,kuzikausha au kuzitayarisha kwa ajili ya kuhifadhi au kuuza.

Shambani ambako kuna mkungu wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikining'inia kutoka kwenye mmea wa ndizi. Majani makubwa ya mmea huo yanaonekana nyuma na pembeni ya mkungu.

Sufuria iliyojaa kioevu chenye rangi ya maziwa, kinachoonekana kama maziwa au maji ya mchele. Ndani ya sufuria kuna upawa au kijiko kikubwa cha kupakulia.

Mkungu wa ndizi mbichi zikiwa zimefunikiwa na mfuko wa plastiki wa buluu zikining'inia kutoka kwenye mti wa ndizi. Mfuko huu hutumika kulinda ndizi kutokana na wadudu, magonjwa na hali mbaya ya hewa.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikining'inia kutoka kwenye mmea unaoonekana kuwa mti wa ndizi au mgomba. Ndizi hizi bado hazijaiva kikamilifu.

Mwanamke aliyevalia nguo ya blue na shuka ya kimaasai, anaonekana akiwa ametabasamu sana, huku akimkamua ng'ombe akiwa ameshikilia ndoo ambayo maziwa inaingia. Ng'ombe huyo amefungwa miguu yake ili asiweze kugonga maziwa.

Ng'ombe kadhaa wa maziwa wakiwa wamehifadhiwa ndani ya zizi au banda. Kuna chombo cha kunywea maji kilichojaa mbele ikionyesha umuhimu wa maji safi kwa ng'ombe wa maziwa. Baadhi ya ng'ombe wamesimama huku wengine wamelala chini.

Mimea ya ndizi ambayo ina majani makubwa, mapana na ya kijani kibichi, yanayoonekana wazi yakifunika sehemu kubwa ya picha. Anga ya blue yenye mawingi meupe inaonekana.

Ng'ombe mweusi aliyefungwa kwenye mti, anaonekana kuwa na vidonda vidonda kwenye ngozi yake, labda kutokana na ugonjwa fulani au wadudu kumshambulia. Mandhari yanaonekana kuwa zizi la ng'ombe.

Shamba la migomba ambapo mimea midogo ya migomba, yenye majani mabichi imepandwa kwa mpangilio. Shamba hili linaonekana kuwa kubwa sana na ambalo linaweza kuwa na mchanga mzuri, kwa sababu migomba hii inaonekana kuwa imemea vizuri.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikiwa zimekusanywa pamoja na kuonyesha wingi wa zao hilo. Baadhi ya ndizi hizi zinaonekana kuwa zimeanza kuiva.

Ng'ombe kadhaa ndani ya zizi. Baadhi yao wamelala chini kwenye matandiko ya nyasi kavu au mbolea huku wengine wamesimama au wamefungwa kwenye vizimba. Kuna nyasi mbichi iliyorundikwa kama chakula kwa baadhi ya ng'ombe.

Shamba ambalo lina migomba mingi yenye ndizi mbichi na majani makubwa ya migomba. Eneo hili linaonekana kuwa na rangi nzuri ya kijani kibichi, kuonyesha kuwa kuna mvua na hapa wakulima wanapata mazao mazuri sana.

Mtu akikamua ng'ombe wa maziwa ndani ya zizi. Ng'ombe huyo ana rangi nyeusi na nyeupe na mtu huyo ameketi chini akitumia ndoo kukusanya maziwa, kutoka kwenye chuchu za ng'ombe.

Mwanaume aliyevaa shati la rangi nyepesi na suruali nyeusi pamoja na buti ndefu, zinazoashiria kuwa yuko shambani au eneo lenye udongo. Mmea mrefu wa ndizi wenye majani makubwa ya kijani kibichi na shina nene la kahawia, unaonekana wazi upande wa kulia.

Mkungu wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, zikining'inia kwenye mti wa ndizi. Ndizi hizi zinaonekana kuwa bado hazijaiva na huenda zitatumika kwa kupika kama vile matoke au za kuchemsha.

Mkono ukishika ndizi mbichi zilizomenywa, huku zikiwa zimepangwa juu ya kitu kinachoonekana kama sinki au meza na ndizi nyingine, ambazo hazijamenywa zinaonekana nyuma.

Mkungu wa ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani kibichi ziliyzofunikwa kwa kiasi na majani makubwa ya mmea wa ndizi. Ndizi ni zao muhimu la kilimo nchini Kenya na ni sehemu muhimu ya lishe.

Mwanamke ambaye ni mwanasayansi au mtaalamu wa maabara akiwa amevaa koti jeupe kofia ya nywele ya kijani na barakoa ya buluu pamoja na glavu za buluu mikononi mwake, anashikilia chupa nyeupe na kifaa cha kuchanganyia au kupima ndani yake.

Watu wawili wakiwa wamevalia kanzu nyeupe na barakoa nyeupe wakishughulikia maziwa katika chombo kikubwa cha metali. Mmoja wao anatumia faneli ya kijani kumimina kitu kutoka kwa kifurushi kidogo cheupe ndani ya chombo hicho, huku akitumia kijiko cha buluu kuchanganya.

Mwanamke aliyevalia nguo ya rangi ya waridi na shati la njano, ameinama akimwaga kioevu kutoka kwenye chombo cha plastiki cha njano, kwenye ndoo kubwa ya chuma. Mwanaume aliyevalia kofia na jinsi ameshikilia chombo kigumu cha kijani kibichi, akimwaga kioevu kwenye ndoo hiyo hiyo ya chuma.

Mahindi yaliyokaushwa yakining'inia kwenye kamba au mti, ndani ya nyumba ya mbao, labda kwa ajili ya kuhifadhi au kukausha zaidi. Chini yake kuna chombo cha manjano, kinachoonekana kama kibuyu au jagi.

Watu na ng'ombe chini ya banda labda katika shamba la ng'ombe wa maziwa au zizi. Hii inaonyesha mipango ya kuboresha ufugaji wa ng'ombe na lishe imeanzishwa ili kuongeza upatikanaji wa bidhaa za maziwa zenye lishe.

Kundi la migomba yenye ndizi mbichi, bado hazijakomaa kikamilifu. Zinaonekana zikiwa zimetundikwa kwenye shina la mgomba, zikiwa bado na rangi ya kijani kibichi. Migomba mingine inaonekana nyuma, ikionyesha mazingira ya shamba la migomba.

Soko au eneo la biashara. Kuna rundo kubwa la ndizi mbichi zikiwa zimetandazwa chini na pia zikiwa zimekusanywa katika maeneo mbalimbali zikionyesha wingi wa mazao. Watu kadhaa wamekusanyika katika eneo hilo.

Watu wanaopanda migomba ya ndizi, wanaonekana wakichimba mashimo na kuweka mashina ya ndizi ardhini, jambo ambalo linaashiria sehemu ya shughuli za upandaji miti au kilimo.

Mkungu wa ndizi za kupika au ndizi mbichi, kwani zina rangi ya kijani na hazijaiva kikamilifu. Migomba yenye majani makubwa ya kijani kibichi, inazunguka mkungu wa ndizi.

Mwanamume aliyesimama karibu na rundo kubwa la ndizi bichi za kijani kibichi zilizovunwa hivi karibuni katika eneo linaloonekana kuwa shamba la ndizi. Amejiegemeza kwenye nguzo ndefu, huku rundo la ndizi likiwa limekusanywa chini karibu naye.

Ndizi mbili zilizoiva zikiwa na rangi ya manjano na mistari ya asili, iliyopasuka kidogo kwenye maganda yao. Zimewekwa kwenye uso wa mbao zilizopangwa sambamba zikitoa mandhari rahisi na ya asili.

Kundi la ng'ombe wa maziwa wakila nyasi kutoka kwenye chombo cha kulisha, kilichotengenezwa kwa tairi kubwa. Wana rangi nyeusi na nyeupe inayowatambulisha na wanasimama kwenye eneo lenye nyasi.

Ng'ombe wa maziwa wakikamuliwa kwa kutumia mashine. Wameunganishwa kwenye mfumo ya kukamulia na maziwa yanaonekana yakikusanywa kwenye vyombo vya wazi vilivyowekwa chini ya ng'ombe.

Watu watatu wakishughulikia rundo kubwa la ndizi mbichi zilizowekwa juu ya majani ya migomba. Shughuli ya kuvuna au kupanda ndizi shambani. Watu wawili wamesimama wakiwa wameinamia ndizi huku mmoja akiwa amepiga magoti mbele ya rundo hilo.

Mikono ya mtu iliyoshikilia gunzi moja la mahindi. Mtu huyo amevaa shati nyeusi na anaonekana kuwa amevua viatu. Karibu naye kuna rundo kubwa la magunzi ya mahindi yaliyokomaa na kukauka, yakiwa yametapakaa chini kwenye udongo.

Mwanaume aliyevaa shati la rangi nyepesi na anaonekana akishika mkungu wa ndizi mkononi mwake akiangalia mbele. Kuna mirundo mikubwa ya ndizi za rangi ya njano na kijani zikionyesha kuwa zimeiva na zingine bado hazijaiva kikamilifu.

Kifaa kinachotumika kupima maziwa au kioevu kingine, ambacho kinaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa kukamua maziwa, labda katika shamba la ng'ombe. Chombo hicho kina alama za kipimo na kina kioevu cheupe ndani, kinachoashiria maziwa.

Shamba la mahindi lililoharibiwa na wadudu hasa viwavi wa jeshi. Majani ya mahindi yana mashimo na yameharibiwa, dalili za kawaida za uvamizi wa wadudu hawa. Viwavi hawa wanaweza kusababisha uharibifu mkubwa kwa mazao mbali mbali.

Nje ya duka inayoitwa Destiny Diaries ambayo inauza maziwa kutumia mashine ya kiotomatiki . Kuna watu kadhaa waliosimama hapa nje, ili waweze kununua maziwa yao.

Kiasi kikubwa cha ndizi zilizoiva zikiwa zimewekwa sakafuni kando ya ukuta, pamoja na ndizi nyingine zilizopangwa ndani ya kreti ya plastiki. Zimo ndani ya nyumba ambayo ina tairi na ukuta mweupe.